Tuna la ndizi liko kwenye mkoba limekaomaa vizuri na mtu amelishika kwa mkono mmoja. Ndizi hizi ni za manjano zikionekana safi na tayari kwa kula au kuuzwa sokoni.

Ng'ombe amefungwa na mkulima wake ili isiweze kutoroka wakati unapokamuliwa na mkulima wake. Ndoa uliowekwa hapo chini unatumika kuwekea maziwa unapomaliza kukamuliwa.